Huyu ni mvulana, mvulana huyu ameketi, anatumia tarakilishi ili kufanya masomo yake, pia anacho kitabu na kalamu, anaandika chini kile ambacho anacho kisoma kwenye tarakilishi.

Huyu ni mwanaume. Ameketi kwenye kiti. Juu ya meza, kunayo tarakilishi anayoitumia kufanya kazi yake. Inaonekana kana kwamba anafanya mazungumzo kwa kusikiliza na kufanya kile anacho ambiwa.

Hawa ni wasichana, wasichana hawa ni wawili, wasichana hawa wameketi chini, wanatumia tarakilishi hili kufanya mambo yao. Tarakilishi utumika kwa kufanya masomo na pia utafiti wa masomo.

Mtu huyu ameketi, kwenye miguu yake amewkelea tarakilishi, anatumia tarakilishi ili kufanya masomo yake. Teknolojia ya kisasa watu hutumia tarakilishi ili kufanya masomo na pia utafiti katika masomo ambayo wanayofanya.

Mtu huyu ameketi chini. Kwenye meza lake, kunalo tarakilishi, kitabu na kalamu. Anatumia tarakilishi ili kufanya masomo yake. Anaandika chini kile ambacho anachokisoma kwenye tarakilishi .

huyu ni mtoto ameketi chini, anayo kalamu na kitabu. Mbele yake kunayo tarakilishi, anatumia tarakilishi hii kufanya masomo yake. Anaskiza na kuandika chini kile ambacho anaskia kwenye tarakilishi.

Hawa ni wanawake watatu. Wameketi chini. Kwenye meza kunayo tarakilishi ambayo kila mtu anayo kwenye meza. Wanatumia tarakilishi hii kufanya masomo yao na utafiti.

Mvulana huyu ameketi chini. Kwenye meza, kunayo tarakilishi. Anatumia kalamu kuandika kwenye kitabu kile ambacho anakiona na kusikiliza kwenye tarakilishi.

Hii ni masomo ya utumiaji wa tarakilishi. Tarakilishi , teknolojia mpya ambayo hurahisisha na kufanya masomo kuwa ya haraka na ya kufurahisha.

Mtu huyu ameketi chini kwenye mkono wake ameshika kikombe, katika meza kunayo tarakilishi, anatumia tarakilishi hili kufanya masomo, masomo anayofanya ni ya kufanya hesabu.

Mtu huyu ameshika kikombe kwenye mkono, pia mkono huo mwingine unatumia tarakilishi kufinya. Tarakilishi hili anatumia kwa kufanya masomo yake. Tarakilishi hufanya masomo na hufanya utafiti wa masomo.

Hili ni tarakilishi. Tarakilishi hili hutumiwa kwa kufanya masomo. Mtu hufanyia utafiti wa masomo na kuandika chini kile anachokitaka. Watu hupendelea teknolojia hii kwa maana huwa ya rahisi na ya kufurahisha.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ameketi chini. Katika meza ambayo ameketi kunayo taarakilishi na vitabu. Anatumia tarakilishi kusoma na kuandika chini kile anachokisoma.

Hawa ni wanaume wawili. Wanaume hawa wameketi chini, wako na kanamu na kitabu. Wanatumia tarakilishi ili kusoma. Wanaandika chini kile ambacho wanachokisoma kutoka kwenye tarakilishi.

Wasichana ni wawii wameketi chini Kila mmoja wao ana tarakilishi lake wanatumia tarakilishi hii kufanya masomo yao pia kufanya utafiti ambalo wameammbiwa wafanye .

Teknolojia mpya ya utumiaji wa tarakilishi kufanya masomo. Watu hutumia tarakilishi kufanyia masomo yao na utafiti. Shule mingi imeiga mfano huu wa kutumia tarakilishi.

Huyu ni mwanamke ameketi jini kwa meza yake kunayo tarakilishi na kitabu na kalamu anatumia tarakilishi hio kufanya kazi yake ya kuandika jini kile anachofanya utafiti.

Watu hawa wameketi chini, ni wengi mno. Katika meza yao kunazo vitabu na pia tarakilishi. Wanatumia tarakilishi hizi kufanya masomo yao.

Hii ni tarakilishi. Iko juu ya meza. Kunaye mtu na kutumia. Anatumia tarakilishi hii kufanyia utafiti wa masomo na kufanya masomo yake.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye kiti. Katika meza yake, kunayo tarakilishi. Ameshika kalamu kwa mkono na ana kitabu. Anatumia tarakilishi hii kufanya masomo yake na utafiti na kuandika chini kile anachokifanya.

Hii ni masomo ya utumizi wa tarakilishi, watu hutumia tarakilishi ili kusoma na kufanya utafiti wa masomo, teknolojia ya kisasa hurahisisha mambo kwa kutumia tarakilishi ambapo mtu hufanyia masomo yake hapo.

Huyu ni mwanaume, mwanaume huyu ameketi chini kwenye meza lake kunayo tarakilishi, anatumia tarakilishi hii kufanyia masomo yake. Teknolojia ya kisasa watu hutumia tarakalishi kwa kufanya utafiti na pia kusoma.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ni daktari, ameketi jini, mbele yake kunayo tarakilishi, pia ameshika simu, anatumia tarakilishi kusoma na kuandika jini kile ambacho kinacho kinatafuta.

Huyu ni mwanafunzi ako na kitabu na kalamu, ameketi kwenye meza akiandika, mbele yake kuna tarakilishi. Tarakilishi hicho anatumia kusomea. Teknologia ya kisasa watu hutumia tarakilishi ili kuweza kusoma.

Mwanamke huyu ameketi. Katika meza yake kunayo tarakilishi. Anatumia tarakilishi hii kusoma. Mwanamke huyu anatumia tarakilishi kufanya utafiti na mambo mengi humo.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamo darasani kwa maana nyuma yao kuna ubao. Wanafunzi hawa ni wavulana. Wavulana hawa wanatumia tarakilishi ili kusoma. Wanafunzi hawa wamo na furaha nyingi kwa vile wanavyotumia tarakilishi.

Huyu ni mwanaume. Mwanaume huyu ana tarakilishi. Tarakilishi hutumiwa kwa kusoma . Anatumia tarakilishi kusoma na kuandika chini kile ambacho anachosoma.

Huyu ni mwanamke, mwanamke huyu ameketi, anatumia tarakilishi kusoma nchi mbalimbali zinazopatikana katika dunia.

Hawa ni watu, wameketi na kutumia tarakilishi. Wanatumia tarakilishi kwa kufanya masomo yao. Kunaye anaye shika kitabu na mwingine ameshika tarakilishi kwa kuonyesha hapo.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ameketi. Kando yake ana kitabu na kalamu. Pia ana tarakilishi, anatumia tarakilishi ili kufanya masomo yake na kuandika chini kile ambacho anachokisoma.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ana vitabu na kalamu. Pia anatarakilishi. Tarakilishi hii hutumiwa kwa kusoma. Anasoma kwa kutumia tarakilishi na kuandika chini kile ambacho anachokisoma.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wameketi na wameshika tarakilishi ya mkono. Wanafunzi hao wanatumia tarakilishi ili kuweza kusoma. Kunaye msichana ambaye anayefunza kijana ili kutumia hili tarakilishi.

Hii ni tarakilishi. Tarakilishi hutumiwa kufanya vitu vingi lakini tarakilishi hii inatumika kufanya masomo. Pia utafiti na vitu ambavyo hupatikana katika shule na kusomesha watu.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ana kitabu na kalamu, pia ana tarakilishi. mwanamke huyu anatumia tarakilishi kusoma na kuandika chini kile ambacho pia anakisoma kutoka kwenye tarakilishi.

Hapa kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Watu hawa wameketi katiika meza. Meza inayo tarakilishi. Watu hawa wanatumia tarakilishi ili kufanya masomo yao.

Hapa kuna wanaume wawili na wanawake wawili ambao wanafanya kazi pamoja. Kando yao kunao pia watu ambao wanafanya kazi pamoja. Wanatumia tarakilishi kwa kufanya kazi zao ili kufanya kazi vyema na pia wanaonekana wana furaha mno.

Hawa ni wanafunzi wameketi kwenye viti na pia wanatumia meza, kuweka tarakilishi zao. Wanafunzi hao wanajifunza kutumia tarakilishi ili kusoma na pia kujua vitu ambavyo vinavyoendelea katika nchi yao.

Hii ni darasa. Darasa hili lina wanatu- wanafunzwa kutumia tarakilishi. Tarakilishi hutumika kwa kufanyia masomo na pia utafiti wa masomo. Wanafunzi hao wameketi. Mbele yao kuna tarakilishi ambazo wanafunzwa kutumia na mwalimu aliye mbele ya darasa.

Hili ni darasa, darasa hili lina madawati darasa hili lina madirsha madirisha makubwa, pia kando yake kunazo chati ambazo zimewekwa za wanafunzi kusoma.

Hii ni kitanda ya ghorofa, vitanda hivi, vina magodoro, yametandikwa vyema, kando yake, kunayo meza, na kiti, katika sehemu hii, mtu anaweza tumia meza hii na kiti, kufanyia masomo yake.

Watu hawa wanaogelea . Mahali hapa watu hujifunza kuogelea ama kufanya mashindano pia huwa zoezi ambalo watu hufanya ili miili yao iwe na afya njema.

Sehemu hii ina viti vingi. Sehemu kama hizi hutumika kwa kueka mikutano, watu kuja, au pia inaweza kua ni darasa la watu wakubwa wanaofunzwa katika sehemu hii.

Hili ni bweni. Ni kubwa mno . Lina kitanda kimoja. Katika dirisha, kumewekwa kitambaa. Kitanda hili kimetandikwa kitambaa nyeupe ili mtu anapolala aweze kujifunika nalo.

Hili ni jumba la kuweka vitabu. Watu huenda humu ili kuchukua au kukaa na kusoma vitabu ambavyo vimo humo. Nyumba hili huwa na vitabu tofauti tofauti ambazo watu huja kubadilisha ili waweze kusoma.

Hii ni darasa. Darasa hupatikana katika shule. Sehemu hii ya darasa ina madawati mengi . Pia, ina madirisha mawili. Wanafunzi huketi kwenye madawati na kuweza kufunzwa.

Hii ni sehemu ambapo vitabu huwekwa kwenye nyumba moja ili watu waweze kuvisoma na kuzirudisha hapo. Wanafunzi wengi huenda katika chumba hili ili kufanya utafiti wa mambo ambayo wanayosoma na kurudisha vitabu hivyo mahali hapo.

Hili ni darasa. Ni safi mji. Darasa hili ni kubwa, lina viti na meza. Wanafunzi huketi na kutumia meza ili kuandika kazi ambayo wanapatiwa na mwalimu wao.

Hili ni chumba cha kulalia. Chumba hiki kina kitanda kikubwa, na pia kando ya kitanda hiki kuna makabati madogo, na pia kando yake kunayo meza na kiti ya kupumzikia.

Hii ni basi. Basi hili ni la shule. Abiria wanaotumia hii basi ni wanafunzi. Wanafunzi hao usafirishwa kutoka shuleni hadi manyumbani mwao au kutoka manyumbani mwao kuelekea shuleni.

Hii ni darasa. Darasa hili lina wanafunzi wengi. Wanafunzi hawa wameketi chini kwa kumakinika ili kumsikiza rais wa Kenya ambaye amewatembelea. Rais huyu anaongelesha vijana wawili.

Ndani ya chumba cha kulalia. Chumba hiki ni kisafi mno, kwa maana kitanda kimetandikwa. Kando yake kuna meza na kiti. Meza na kiti hii hutumiwa kwa kusomea.

Hawa watu wamesimama mbele ya gari. Gari hili ni basi. Hawa watu ni wanaume na wanawake. Wamebeba vikombe kuonyesha kuwa wao ni washindi kwa kile walichokuwa wameenda kushindana.

Hii ni viti na meza. Meza hii ina tarakilishi mingi, nyumba hii hutumika na watu kuja kusoma wakitumia tarakilishi, wao hufanya utafiti na pia kusoma wakitumia tarakilishi.

Hii ni darasa. Darasa hili ni kubwa mno. Darasa hili lina dawati, meza, kabati pia kuna ubao mkubwa amba hutumika kuandikia ili wanafunzi waweze kuona na kusoma.

Hii ni darasa. Darasa hili lina meza na madawati. Pia ina madirisha makubwa. Madirisha haya yanawekwa pazia, ambayo yamefunguliwa. Darasa hili ni zuri na linapendeza mno.

Hii ni chumba cha vitabu. Watu huenda na kuketi humu ili kusoma. Chumba hii huwa na vitabu vya kuvutia na pia vitabu vya kusomesha na kuelimisha watu.

Hili ni darasa. Darasa hupatikana katika shule. Darasa hili ni kubwa mno. Darasa hili lina ubao. Kwenye ukuta kuna saa unaoambia watu masaa. Kuna madirisha makubwa na ndani yake kuna viti na meza ambazo wanafunzi hutumia kuandikia.

Hili ni jumba la sayansi linalo vifaa vya kufanyia sayansi. Vifaa hivi hutumiwa kwa kupima, na pia kuchoma vitu ili kubaadhi kemikali ambazo vimo katika vitu hivyo.

Hii ni basi, basi hili ni la shule, basi hili hubeba wanafunzi kuwatoa manyumbani mwao kuwaelekeza shuleni au kuwabeba wanafunzi kutoka shuleni na kuwarudisha manyumbani mwao.

Hii ni chumba ya kulala. Chumba hiki kina kitanda kikubwa mno. Kimetandikwa vyema. Katika chumba hii kunayo mlango nyeupe. Nyumba hii ni safi mno sana.

Hii ni jumba la kulala. Jumba hili lina kitanda la ghorofa. Vitanda hivi vimetandikwa vyema. Kunalo kabati kando lake na pia dirisha kubwa ambalo limefunguliwa dirisha.

Haya ni maji ya kuogelea. Kando yake kuna watu wengi na pia kunao ambao wanaotumbukia kwenye maji haya ili kushindana kuogelea. Katika mashindano haya lazima kuwe na mshindi anayejua kuogelea.

Hii ni shule ya bweni. Shule ya bweni ni mahali watoto hulala shuleni. Hii ni chumba chao cha kulalia. Kiko na vitanda vingi vya chuma na pia sehemu hii iko safi zaidi.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa ni wa jinsia ya kiume na kike. Wanafunzi hawa wameketi chini, wengine wamesimama.

Hili ni shule ndogo, hili lina wasichana na wavulana. Wanafunzi hawa wako katika maombi kwa maana wamefunga macho na kuinama chini.

Hawa ni watu. Watu hawa ni wanaume wawili na wanawake wawili. Watu hao wameshika barakoa kwenye mikono yao. Pia wameshika simu wakiangalia ni kama wanasoma kitu.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa ni wa shule ya Thika Road Christian. Kando yao kunao basi ya shule ya kwao. Basi hii hutumika kuwasafirisha mahali mbali mbali. Tunavyowaona walikua ndani ya basi hilo, na wamesimama kando yake.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi. Mwalimu huyu anafunza watoto walemavu. Watoto hawa wana ulemavu wa kusikia. Mwalimu huyu anawafunza ili waweze kujua kuzungumza kutumia mikono.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu amevalia miwani. Mwalimu huyu amempa kifaa cha kuchezea. Mtoto huyu amekishika na kukiangalia vile kilvyo.

Mwalimu anayefunza wanafunzi wenye ulemavu . Mwanafunzi huyu anaketi kwenye kiti cha magurudumu. Anafunzwa kupaka rangi katika karatasi. Mwalimu huyu anaonekana akiwa furaha na kijana huyu.

Huyu ni mwanamke, mwanamke huyu ana ulemavu wa kuongea na kusikia, walemavu kama hawa hutumia ishara ya mikono ili kueleza kile ambacho wanacho kitaka.

Hii ni darasa. Ndani kunaye wanafunzi na mwalimu. Mwalimu huyu anafunza wanafunzi ambao wana ulemavu. Wanafunzi hawaskii na kuzungumza. Anatumia mkono ili kuongea nao.

Hili ni shule la watoto walemavu. Katika darasa hili kunaye wanafunzi na mwalimu. Mwalimu huyu ana ulemavu wa kutembea. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anawafunza watoto kutumia ishara ya mkono.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Mwanafunzi huyu ana ulemavu wa kusikia. Mwalimu anamsaidia kutengeneza kipaza sauti kwa masikio chake. Pia wanatumia kitabu ili kuandika.

Watoto hawa wako kwenye maji. Wameshika vifaa vya kujifunza kuogelea. Vifaa hizi huwawezesha kukaa juu ya maji ili wasiende chini na kunywa maji. Kuogelea huwa ni zoezi ambalo husaidia mwili kuwa na afya njema.

Hili ni shule ya wanafunzi wenye ulemavu kunaye mwanafunzi ameketi kwenye Kiti cha Magurudumu . Magurudumu haya husaidia kutembea kutoka mahali moja hadi nyingine .

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu huyu hufunza wanafunzi ambao wamelemewa na ulemavu. Mwanafunzi huyu amekalia kiti cha magurudumu ili kumwezesha kusonga mahali moja hadi nyingine.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu huyu hufunza wanafunzi ambao ni walemavu. Tunaona mwalimu huyu amemfunza mwanafunzi huyu kwa kupaka rangi katika picha ambayo imo katika kitabu chake.

Mtu huyu ana ulemavu wa kuona. Yeye ni kipofu. Anatumia kitabu ambacho kina mashimo. Wao hutumia mikono ili kuguza maneno yaliyo katika mashimo waweze kuelewa kile ambacho wanachokisoma.

Hapa kuna mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu huyu ana tarakilishi na kitabu. Mwalimu huyu anamfunza mwanafunzi huyu kwa maana ana ulemavu wa kuongea, yeye hutumia mikono ili kueleza kile ambacho anachotaka.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ni mlemavu; ana shida ya kutembea. Mwanamke huyu anafanya masomo ya ulemavu wa kutumia tarakilishi, ana kitabu na kalamu, ili anaposoma anaandika kile anachokisoma.

Hii ni shule. Shule hii ni ya watoto walemavu. Watoto hawa hawawezi kusikia na kuongea. Watoto hawa hutumia mikono hili kuweza kupasa sauti yao na kuongea kile wanachotaka.

Hili ni darasa, na pia katika darasa hilo kuna mwalimu, na wanafunzi wawili ambao wanafuata maagizo ambayo wanaambiwa na mwalimu wao. Wanafunzi hawa wanatumia vidole vyao, ili kusoma, na kuelewa kile ambacho wanachoambiwa. Mwalimu huyo ameangaliwa na wanafunzi hao kwa makini Ili kupata kile wa ambacho wanachoambiwa.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi, mwalimu amevaa barakoa, na mwanafunzi ametoa barakoa lake. Mwalimu anafunza mwanafunzi kucheza mchezo, ambao unaonekana unapendeza mwanafunzi huyu.

Huyu ni mtoto ameketi chini na pia ana kitabu. Ameangalia mtu ni kana kwamba anaongea naye na pia anaskiza kwa makini ili kuweza kuelewa kile anachoambiwa. Mwanafunzi huyu au mtoto huyu ameketi vyema.

Kuna mwalimu, na mwanafunzi, mwalimu huyu anamsaidia mwanafunzi katika masomo yake. Mwanafunzi ameketi, na anamwangilia mwalimu wake, na mwalimu wake ameshika kalamu ili kumsaidia mwanafunzi.